Watu kadhaa wamevalia mavazi rasmi ya upasuaji wakiwa wamezingira meza ya matibabu wakifanya kazi kwa umakini wa hali ya juu . Vifaa vya kitabibu vinavyo jumuisha taa za juu , mashine za kuchunguza hali ya mwili na mikono ya misaada yanapatikana pande zote . Maandhari ya ndani yana mwangaza mkali unaosaidia shughuli za kitabibu.

Mtu ameketi huku mkono wake wa kushoto ukiwa umefunuliwa akipokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya. Sindano inachoma kwenye sehemu ya juu ya mkono. Mandhari nyuma kuna watu kadhaa waliovaa barakoa wakiwa wamesimama au wameketi wakisubiri huduma. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kliniki ya chanjo au kambi ya afya yenye shughuli za utoaji wa huduma kwa umma.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga anahudumia mgonjwa katika kitanda cha hospitali akijikita kwenye mpangilio wa vifaa vya matibabu. Vitanda vingine vimejaa wagonjwa. Kila mmoja akiwa ameunganishwa na mashine za uangalizi kwa hali zao. Mandhari hii inaeleza ukakamavu wa wahudumu wa afya na uzito wa hali za wagonjwa.

Maafisa wa afya wamekusayanika karibu na gari la huduma ya afya linaloonyesha maandishi ya kampeni ya kimkoa. Moja wao aliyevalia sare nyekundu anashuka kwenye zuia jekundu, ishara ya tukio rasmi au uzinduzi wengine wamesimama kwa mpangilio. Mandhari hujenga hali ya matumaini na ushirikiano wakati ambapo huduma husongezwa kwa watu na sikusubiri watu wazifikie.

Gari maalum la huduma za afya limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi, likiwa na ngazi za kupandia upande wa kulia, ambako mhudumu wa afya amesimama akiwa amevalia koti jeupe na barakoa. Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki nje ya gari hilo. Mandhari ya nje yanaangaziwa na mwanga wa mchana, huku anga likiwa na mawingu mepesi. Mazingira yote yanaonyesha shughuli ya kitabibu inayotolewa kwa jamii kwa njia ya kliniki inayotembea.

Gari kubwa la huduma ya afya limeegeshwa nje. Ngazi zimewekwa pembeni zikitoa njia ya watu kuingia kupokea matibabu. Ujumbe wa kuwatakia wagonjwa afueni umeandikwa kwa jina ya kithuruki ishara ya maombi ya matumaini na huduma .

Gari la huduma ya afya limesimama pembeni ya barabara, imeandikwa ujumbe unaonekana kuwa ni kliniki ya usafiri ya county ikiwa na rangi ya kawaida mbele yake mama moja anatemea huku amebeba mtoto na kushika mwavuli akielekea upande wa mbili wa gari, pengine kwa aili ya hudumu au shauri wa kiafya. Taswira huipua dhana ya usawa wa fursa ambao huduma za afya akisubiri watu wafike mbali kuwasongelea walipo.

Watu wamesimama mbele ya bango linaloelezea juhudi za pamoja za kusaidia huduma za afya ya akili. Banda jeupe lililo nyuma linatoa huduma za muda likiwa kielelezo cha ujumishaji wa afya katika mazingira ya jamii ya kawaida. Hii ni taswira ya mshikamano ambapo mashirika ya serikali na wananchi wanakutana kutengeneza daraja la huduma za afya msingi.

Kundi wa watu wamesimama kwa mstari mbele ya bango kubwa lililoandikwa taarifa kuhusu kampeni ya afya. Mandhari ya nyuma inaonyesha bango lenye nembo na maandishi kutoka mashirika mbalimbalia yanayosaidia mpango huo. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi la huduma ya kijamii.

Gari limeegeshwa pembeni ya eneo lenye miti inayotoa kivuli likihudumu kama kituo cha afya cha muda. Nembo ya msalaba wa samawati juu ya maandishi huongeza utambulisho wake wa kitabibu. Watu hasa wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wamesimama kwa mpangilio wa kisubiri huduma labda chanjo, uchunguzi au ushauri wa afya ya uzazi.

Taswira hii inaonyesha tukio rasmi la uzinduzi au ushirikiano wa afya. Watu sita wamekusanyika mbele ya gari lililopambwa wakishiriki katika sherehe ya kukata utepe mwekundu wenye mapambo ya njano. Mavazi rasmi waliohudhuria yanadokeza kuwa tukio hili ni muhimu huenda likihusiana na mpango wa usafiri wa huduma za afya, kampeni ya kinga au uboreshaji wa huduma za afya za jamii.

Gari kubwa la huduma za afya limesimama kwenye eneo la nyasi. Pembeni lina mandishi makubwa pamoja na nembo ya msalaba wa samawati. Upande wa gari unaonyesha kuwa linadhamaniwa. Mtu mmoja amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio wa huduma ya afya inayotolewa nje ya kituo cha kawaida.

Mtu mzima amevalia glavu na ameinama kwa umakini juu ya uso mtu mwingine akitekeleza kazi ya kitabibu ya kinywa. Mtu ameketi kwenye kiti akiegemzwa ili kuwezesha upatikanaji wa nywele la matibabu. Mandhari ya ndani yana mwanga ikionyesha hali ya usafi na utaratibu. Uwekaji wa vifaa unaonyesha maandilizi ya afya ya kinywa na mtindo wa mavazi husika unaashiria shughuli rasmi na yenye uangalizi makini.

Mkono wa mtu umevaa glavu na unashika kifaa cha matibabu chenye mwanga wa samawati upande wake wa mbele. Mandhari inayozunguka inaonekana kuwa safi na yenye vifaa vilivyoandaliwa kwa ustahihi ikiashiria mazingira ya tiba ya kinywa. Muundo wa kifaa hicho na mkao wa mkono unaonyesha utendaji wa kitaalamu unaohusiana na utunzaji wa afya ya mdomo.

Mtu aliyevaa glavu na barakoa anashika mfano wa meno wenye mizizi mitatu unaoonyesha muundo wa jino na tissue zinazozunguka. Mazingira haya yanaashiria mafunzo ya kitabibu, labda ni daktari wa meno anayeelezea utaratibu wa tiba kama kupandikiza meno, tiba ya mizizi au usafi wa kinywa.

Watu watano wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakishiriki katika shuguli ya vitendo. Wanashugulikia vifaa vya kitaalamu vya kitabibu kama vile modeli za meno na mavifaa vya kuchunguza. Muundo huu unaakisi msisitizo wa elimu kwa vitendo, ushirikiano wa kitaaluma na maandalizi ya wanafunzi kuwa wahudumu wa afya wa kinywa.

Mikono ya daktari wa meno yenye glavu za samawati zimeshika nyembe maalum ya kung'oa jino ,zikiwa kwenye hatua ya kuvuta jino, kinywa cha mgonjwa kimefunguliwa kikakimilifu na meno yanaoenakana kwa uwazi . Mandhari ya nyuma inaoenesha sehemu ya mashine ya matibabu, na uso wa glasi uliosafiwa vyema ukidokeza mazingira ya kitaalamu ya matibabu ya meno.

Mtu mmoja amevaa glasi na glovu akishika vifaa vya tiba ya meno kwa mikono yote miwili, mdomo wa mtu mwingine uko wazi na kichwa chake kimeegeshwa nyuma juu ya kiti cha tiba. Vifaa vya matibabu vinakaribia meno ya juu na mwangaza wa kutosha unalenga eneo la kazi. Mpangilio unaonyesha utaratibu wa uchunguzi au matibabu ya meno katika mazingira ya kitaalamu.

Hii ni mandahri ya upasuaji na utaratibu wa kitabibu unaendelea. Mtu aliyevalia mavazi rasmi ya upasuaji ya rangi ya samawati anashika kifaa cha upasuaji chenye mpini wa njano. Mazingira hayo yanaashiria nidhamu ya hali ya juu katika taaluma ya afya, usafi wa kina na maandalizi bora kwa ajili ya upasuaji au uchunguzi maalum ya afya ya kina.

Wafanyikazi waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, wanaendesha uhamishaji wa mgonjwa kupitia kifaa maalum cha kujitenga, wakihamisha kutoka ndege hadi gari la wagonjwa lililoegeshwa karibu. Mazingira ya uwanja wa ndege huonyesha nyakati za dharura, huku vifaa vya usalama na ungalizi vikizingatiwa kwa kiwango cha juu.

Mandhari hii inaonyesha tukio la dharura katika eneo lililoathiriwa na maafa. Watoa huduma wa dharura wamevaa sare nyekundu na kofia za usalama, mmoja wao akiwa amepiga magoti akitoa huduma au pakagua eneo la tukio. Watu wamekusanyika kwa wingi, baadhi wakiwa juu ya mabanda wakitazama tukio kwa makini. Kuna dalili za uharibifu kwenye majengo pamoja na uchafu ulioenea ardhini, unaoashiria athari za tukio kama milipuko au moto.

Mahema ya plastiki yamesimama kwa msitari mbele ya nyasi zilizochanwa kila moja likiwa kimbilio la muda. Mbwa mmoja amesimama kimya mbele yao. Kwa mbali, tanki kubwa la maji na vyoo vya kubebeka vinasimama kwa alama za msaada wa haraka. Nyuso zisizooneka hujengea kiutani kupitia mazingira haya. Maisha yanayoendelea kwa bidii katikati ya changamoto za hali ya hewa.

Watu watatu wanatembea kwa uangalifu ndani ya maji ya mafuriko yaliyofunika barabara ya makaazi. Mmoja wao anashikiliwa katikati akisaidiwa na wawili pembeni kuendelea kusonga. Nyuma yao kundi la watu wengine wamesimama mahali penye sehemu kavu wakitazama tukio hilo kwa tahadhari. Hali hii huibua hisia za mshikamano na umuhimu wa msaada wa haraka wakati wa janga.

Wahusika waliovaa sare nyekundu na kofia za chuma na rangi ya chungwa wanashirikiana kwa kasi na umakini mkubwa kumsaidia mtu aliye kwenye machela. Ambulensi iko tayari kupokea mgonjwa huku mazingira yakinyesha kuwa tukio linafanyika nje ya hospitali maarufu nchini. Sura za wahusika zinajazwa na amri ya kutoa msaada wa haraka taswira ya huduma dharura zilizoandaliwa na zenye dhamira ya kuokoa maisha kwa ufanisi.

Katika eneo lililo athiriwa na mafuriko, watu wawili wamevaa makoti ya uokoaji wakisafiri kupitia maji yaliyofurika. Mmoja anabeba kipochi cha kuokoa maisha chenye rangi ya chungwa na mwingine anatembea ndani ya maji yenye matope akiashiria hali ya dharura. Mazingira yanajumuisha mabaki ya majengo yaliyoathirika, vifaa vilivyoharibika na maji yenye rangi ya udongo. Taswira hii inaangazia juhudi za uokoaji katika mazingira yenye changamoto.

Wahusika watatu waliovaa mavazi kamili ya kuzima moto wapo kazini. Wawili wakitembea na mmoja akiwa amepiga magoti ardhini akiendelea na shughuli. Mmoja anabeba bomba la maji lililofungwa, mwingine ana kifaa maalum mkononi huenda ni zana ya kufungua milango au kuchunguza. Hali hii inaonyesha jinsi kikosi cha wazima moto kinavyo tayari kwa dharura ikiwa na vifaa, umakini na mshikamano.

Taswira inaonyesha watu kadhaa wakiwa wamesimama katika eneo la wazi mbele yao kuna mifuko mikubwa. Mifuko hiyo inaonekana kuwa na bidhaa muhimu huenda ni chakula, vifaa vya usafi au mahitaji ya kila siku, ikiashiria ugawaji wa msaada wa jamii inayohitaji. Watu hawa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi mbalimbali. Mandhari hii inaonyesha mshikamano wa jamii na juhudi za kibinadamu zinazoelekezwa katika kusaidia wale walikumbwa na changamoto.

Eneo lenye matope limejaa maji ya kahawia huku vipande vya mbao na vitu vingine vikiwa vimetawanyika kotekote. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama ndani ya maji hayo. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu zaidi wakiendelea na shughuli zao na mazingira yanaonyesha athari za tukio lililosababisha mafuriko au uharibifu mkubwa.

Maeneo haya yamekumbwa na mafuriko huku watu wawili wakitembea kwenye maji ya udongo wa rangi ya kahawia yaliyo jaa mmoja amevaa kofia jeupe na fulana yenye nembo ya msalama mwekundu ikiashiria usaidizi au shughuli za uokoaji. Mwingine ana koti jekundu akionekana kama muhudumu ama mkazi anayesaidia taswira hii inaonyesha adhari za ajali ya hewa kali katika maeneo ya jamii ikisisitiza hitaji la miundo mbinu inayo stahimili dharura.

Gari kubwa jeupe limeegeshwa pembeni likiwa na bango lenye maandishi yanayohusiana na msaada wa dharura. Mbele ya gari kuna mafungashio kadhaa ya msaada, mifuko na masanduku yaliyopangwa kwa safu. Mtu mmoja amesimama karibu na mwingine anayeshika vifurushi vya msaada. Mpangilio wa watu na vifaa unaonyesha ugawaji wa msaada kwa jamii.

Watu kadhaa wameketi au wamesimama juu ya mashua zilizobeba mizigo. Kila mtu amevaa jaketi la kujiokoa na barakoa wakionekana kushugulika na usafirishaji wa mizigo hiyo. maji ya mto au ziwa linaonekana nyuma. Mazingira yanaonyesha harakati za usambazaji wa misaada katika eneo lenye changamoto.

Mizigo ya mboga zenye rangi tofauti: nyanya, viazi, cauliflower, carrot na pilipili hoho, imepangwa ndani ya vibebo vya plastiki na mbao. Katika soko, watu kadhaa wameinama au wamesimama karibu wakichagua au kuhamisha bidhaa.

Mtu aliyevaa sare ya kazi ya samawati na glovu nyekundu anainama bustanini akitumia chombo cha mkono kutandaza uso wa udongo karibu na mimea ya kijani kibichi. Karibu naye, toroli ya kijani imejaa majani ya mboga safi, ikiashiria uvunaji au uhamishaji wa mazao. Uzio wa nyuma na uoto wa asili huunda mandhari tulivu, yakibeba uzito wa kazi ya mikono na bidii ya kulima kwa uangalifu na uthabiti.

Shamba kubwa limefunikwa na mistari ya mimea ya kijani inayofanana na majanichai. Mistari ya miti kwa mbali inatengeneza mpaka wa asili kati ya shamba na anga. Mpangilio wa mimea, mwanga na anga unaotoa taswira ya uzalishaji wa kilimo uliopangwa vizuri.

Harakati ya usafi imeandaliwa kwa umakini. Mikono miwili imejitayarisha, moja ikishikilia kopo lenye kifukusi nyingine ikitegemea kupokea dawa au sabuni ya kimiminika. Uwazi wa eneo unasisitiza usafi, sinki jeupe liking'ara kwa mandhari ya chuma iliyosafishwa vyema.

Mtoto mchanga amelazwa akihifadhiwa na mashine zinazodhibiti joto, hewa na ufuatiliaji wa afya kwa wakati. Mtu aliyevaa shati la mapambo akifuatilia kwa ukaribu hali ya mtoto. Vifaa vya matibabu na mandhari ya chumba cha hospitali inajenga taswira ya huduma maalum kwa mtoto aliyezaliwa katika hali inayohitaji uangalizi.

Kifaa cha kupimia shiniko la damu kimewekwa juu ya uso wa mbao kikiwa na mikanda ya kufunga kwa ajili ya kipimo sahihi. Nyuma kuna boksi lenye maandishi likiashiria kifurushi cha bidhaa ya huduma ya afya. Mandhari hii inaonyesha dhamira ya utunzaji wa afya binafsi kupitia teknolojia nyumbani inayopima dalili muhimu za mwili.

Kifaa cha kitabibu kimewekwa kwa ajili ya mtoto mchanga, kikitoa mazingira salama na yaliyodhibitiwa kwa mtoto mwenye mahitaji maalum ya kiafya. Kitanda cha ndani kinafunikwa kwa kitambaa, huku mwangaza wa samawati uking'aa kutoka ndani unaoashiria tiba. Sehemu ya mbele ina paneli ya udhibiti iliyo na viwango mbalimbali vinavyoonyesha hali ya joto, mapigo ya moyo na vipimo vingine vya mwili.

Mtu mzima ameketi akiegemeza kwa uangalifu huku mhudumu wa afya akiwa amevaa glavu akishikilia kichwa cha mtoto na kumpa chanjo ya matone kwa njia ya mdomo. Watoto na watu wengine wamesimama karibu, baadhi yao wakiwa na karatasi mikononi. Mazingira yanadhihirisha shughuli ya kitabibu inayotekelezwa kwa umakini na huruma.

Vitanda vidogo vya watoto wachanga zimepangwa kwa utaratibu ndani ya chumba cha tiba. Wahuguzi wanapita kati ya vifaa vya matibabu wakihakikisha kila kiumbe kipya kimepata uangalizi wa hali ya juu. Mazingira haya ni ya uangalizi wa hali ya juu, upole na ujasiri wa mwanzo mpya.

Mtoto mdogo anapokea matone ya dawa au chanjo ya mdomo kutoka kwa mtoa hudumu ya afya aliyeshika kipima dawa kwa umakini. Mshikaji wa mtoto anamuunga mkono kwa upole. Mazingira yanatoa hisia ya huduma inayotolewa kwa huruma na umakini mkubwa kwa ajili ya afya ya kizazi kipya. Taswira ya ulinzi wa maisha tangu wali.

Mtoto mchanga ameshikiliwa na mtu mzima huku mtaalamu wa afya aliyevaa glavu za samawati akimpa dawa. Mtoto amevaa mavazi ya rangi ya waridi. Mazingira yanaonyesha utaratibu wa utoaji wa huduma ya afya kwa watoto wadogo.

Mkono wa mtu umebanwa kwa uangalifu huku sindano ya chanjo ikichomwa kwenye sehemu ya juu ya mkono. Mtoa huduma anavaa glovu za samawati na ameshika sindano. Kipande cha sindano kimetumbukizwa kikamilifu na hatua ya kuchanja inaendelea kwa usahihi ndani ya mazingira ya kitaalamu.

Mtoto mchanga yupo mikononi mwa mtu mzima huku mwingine akiwa karibu na mtoto akishika kitu kidogo ambacho ni kifaa cha kitabibu. Mazingira yanayoonekana yanadokeza kuwa tukio hili linafanyika katika sehemu ya huduma ya afya kwa kuzingatia mavazi ya husika na uwepo wa meza au kitanda cha uchunguzi kwa nyuma.

Muuguzi aliyevalia fulana na kofia anamnywesha mtoto dawa ya kinga ya maradhi kupitia mdomo. Mtoto ameshikiliwa kwa uangalifu na mzazi au mlezi aliyevaa kilemba cha manjano huku watu wengine wakiwa karibu kwenye mazingira ya nje. Huenda ni kampeni ya afya ya jamii inayofanyika sokoni au kijijini.

Mtoto mchanga ameshikwa kwa upole. Huku tone la dawa likimwagwa polepole mdomoni kupitia kidonge cha plastiki. Paji lake limeshikiliwa kwa mikono yenye uangalifu ili kuhakikisha usahihi wa chanjo. Mwanga wa asili huangaza ngozi laini ya mtoto na kila mgusa watu wazima hujenga mazingira ya kujali.

Mtu mzima aliyevalia barakoa ameinama kwa umakini mbele ya mtoto. Mkono wa kushoto unashikilia kichwa cha mtoto huku mkono wa kulia ukidondosha dawa ya matone kwa njia ya mdomo. Mandhari yote yanaonyesha hudumu ya kinga ya afya inayotekelezwa kwa uangalifu.

Ndani ya kituo cha afya mhudumu wa matibabu aliyevaa glovu anatoa damu kwa mtoto aliyekatika mkono ya mzazi. Pempeni kuna watu mbalimbali wakiwa wamekaa wakiwemo watoto na watu wazima wakiangalia au wakisubiri huduma . Mandhari ikionyesha ya matibabu inayofanyika kwa umakini huku vipengele vya usafi na huduma vikiwa sehemu ya muundo wa mahali hapo.

Mkono mmoja unashika kalamu yenye wino wa rangi ya zambarau huku mwingine ukipakwa alama kwenye kidole cha shahada. Ishara maarufu inayotumika katika kampeni za chanjo. Taswira hii inaakisi utaratibu wa kuhakikisha uwajibikaji na usahihi wakati wa zoezi la kijumuiya, iwe ni kinga ya afya.

Mtu aliyevaa glavu nyeupe, anatumia kifaa kidogo kuchukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mtu mwingine. Damu inatoka kwenye ncha ya kidole na mazingira ya nyuma yanaonyesha eneo la nje. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu wa kawaida wa uchukuaji wa sampuli kwa ajili ya vipimo vya afya.

Katika chumba cha huduma ya watoto wachanga, mtoto amelazwa akiwa amefunikwa kwa blanketi laini huku vifaa vya kitabibu vinavyofuatilia hali zake muhimu kama mapigo ya moyo na shinikizo la damu likiwa limeunganishwa. Skrini ya kifaa cha ufuatiliaji inaonyesha takwimu mbalimbali zaonyesha uangalizi wa karibu unaoendelea. Mwonekano huu unasisitiza umuhimu wa huduma za kiafya kwa watoto wachanga.

MIkono ya mtu yamefunikwa na povu ya sabuni huku maji yakitiririka kutoka kwenye bomba lililounganishwa na kontena jeupe. Bomba hilo linamwaga maji moja kwa moja kwenye ndoo ya plastiki yenye duara ya samawati na sinia chini inayotengeneza mwanga. Mtu amevaa shati lenye rangi mbalimbali na mandhari yake inaonyesha hatua ya kunawa mikono kwa uangalifu kwa kutumia vifaa vilivyowekwa kwa mfumo wa nje ya jengo.

Katika mahali pa kusambaza maji, watu wawili wamevaa barakoa wakihudumiwa. Mmoja yuko nje akijaza madumu ya njano kwa maji kutoka bomba lililowekwa ukutani. Ndani ya jengo hilo, kuna madumu mengine ya manjano na vyombo vya kijani kwenye rafu inavyoashiria maandalizi ya kutosha kwa usambazaji wa maji kwa jamii. Mandhari hii inaonyesha utaratibu wa utoaji huduma muhimu yamaji safi katika mazingira ya nje.

Mchezaji ameketi juu ya uwanja wa nyasi akiwa amevalia shati la samawati, soksi nyekundu na viatu vua mpira. Mikono yake imeshika goti akiwa anaugua jeraha. Mpira wa kandanda umelala karibu na miguu yake ukionyesha mazingira ya michezo.

Majani mapana ya kijani yenye mishipa wazi yamejikusanya kwa wingi yakionekana kufunika eneo lote kwa msongamano wa asili. Baadhi yana madoa meupe au mabadiliko ya rangi yanaoeza kuashiria changamoto za kilimo. Mandhari ya nyuma ina muundo wa mbao unao saidia mimea kuota kwa mpangilio.

Jani la kijani lenye mpasuko pembezoni linachipuka kwa nguvu kutoka kwenye msitu wa majani na nyasi zilizojaa unyevu wa asili. Mizizi yake hainonekana lakini uwepo wake dhabiti unaashiria uhai uliojikita vizuri ardhini. Taswira hii ni ya uhai na ustahimilivu wa mimea isiyo na majina, ikihimiza kutazama kwa makini zaidi kwenye kila kipande cha maumbile.

Majani makubwa ya kijani yenye mishipa inayoonekana wazi. Yamechomoza kutoka kwenye mashina mekundu. Kingo za majani zina madoano madogo yanayounda muundo wa kupasuka. Mandhari ya nyuma kuna anga ya samawati isiyo na mawingu. Mpangilio huu unaonyesha mmea ukiwa katika mazingira ya nje yenye mwangaza wa asili.